Mwanafunzi akiwa amevaa vipokea sauti masikioni na kuandika madokezo huku akifuatilia darasa la mtandaoni linaloongozwa na mwalimu anayeonekana kwenye skrini ya kompyuta akifunza.

Hili ni jukwaa la kujifunza kidijitali linaloonyesha kazi ya uick Tour of MemberHouse kuna moduli moja yenye masomo matano na lesoni moja ndio inayoonyeshwa sasa.

Dhana ya e-learning na kompyuta mpakato ikiwa katikati ikizungukwa na vitabu, kikombe cha tuzo na kikombe chenye kalamu. Juu yake kuna alama tatu ilizowakilisha mtandao, vipimo na sayansi zikielekeza kwenye kompyuta.

Kundi la wanafunzi watatu wakifurahia kujifunza pamoja, mmoja wao akitumia kompyuta kibao wote wanatabasamu kwa kushirikiana wengine wakitumia majukwaa ya kujifunza kidijitali.

Huu ni mkono wa mtu ukigusa kiungo chenye maandishi E-Learning kwenye skrini pepe, huku maneno mengi kama internet, Education online, Webinar na tutorials yanaonekana. Hii inaashria dhana ya kujifunza kidijitali na matumizi ya internet katika elimu.

Hii ni michoro minne tofauti ya kurasa za tofauti zilizohusiana na elimu ya kujifunza kidijitali. Kila michoro unaonyesha dhana tofauti kama vile lesson learning, lesson business, mobile learning na training information . Zote zikiwa na vielelezo vya kisasa.

Mtu anashikiri katika kikao cha mtandaoni, huku mwalimu au mzungumzaji anaonekana akitabasamu na kuongea kupitia kompyuta mpakato. Mandhari ya nyuma ya skirini inaonesha rafu za vitabu, ikidokeza mazingira ya kujifunza.

Mwanamke ambaye amevaa miwani anatabasamu, anaandika kwenye daftari huku akitumia kompyuta yake ndogo. Anashiriki katika kujifunza kidigitali au anafanya kazi nyumbani.

Mwanamke mwenye nywele fupi zenye rangi ya dhahabu na miwani anatazama kioo cha kompyuta kwa umakini. Miale ya jua inaingia dirishani ikiangaza sehemu ya ofisi.

Mikono ya mtu ambayo imeshika kifaa cha kidijitali, huku ikoni za elimu mtandaoni zikielea juu yake. Ikoni hizi zinajumuisha kofia ya kuhitimu, kitabu, kompytuta ndogo na alama ya e learning , ikisisitiza dhana ya kujifunza kidijitali.

Wasichana wawili ambao wameketi chini kwenye sakafu ya mbao wakisoma au kufanya kazi pamoja mmoja wao anakompyuta ndogo karibu naye wanaonekana wakishirikiana au kujifunza pamoja.

Huyu ni mtu ambaye anatumia kompyuta ndogo huku picha za teknolojia zinazohusiana na elimu kama vile vitabu na kofia ya mhafili zikielea juu ya skrini. Hii inaashiria matumizi ya majukwaa ya kidijitali.

Wanaume wawili wanashirikiana kwenye kompyuta ndogo. Mmoja akieleza kwenye skrini huku mwingine akiandika kwenye daftari. Wanaonekana wakiwa katika mazungumzo mazito labda wakijifunza au kufanya kazi pamoja.

Wasichana wawili wa shule ya nchini Kenya labda katika eneo la vijiji wakitumia kompyuta kibao kwa ajili ya kujifunza. Hii naashiria kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia ya dijitali na majukwaa ya e-learning katika elimu nchini Kenya hata katika shule za msingi.

Msichana mdogo akiwa ameketi mbele ya kompyuta anaonekana kujifunza au kufanya kazi amevaa miwani na vipokea sauti maskioni huku akiwa amechukua pozi la kufikiria.

Mwanaume anatumia kompyuta mpakato mbele ya skrini kubwa ya kuonyesha, skrini inaonyesha wasilisho linaloruhusia na chuo kikuu. Ikiashiria mazingira ya elimu ya kidijitali au jukwaa ya kujifunzia mtandaoni.

Mkono wa mtu ukielekeza kwenye madirisha ya e-learning yenye nembo mbalimbali zinazohusiana na elimu ya teknolojia. Hii inaashiria dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao ikihusu uvumbuzi, utafiti na ushirikiano.

Wanafunzi wawili wa kike wakiwa darasani, wakishirikiana kutumia kompyuta kibao, huku mmoja akionyesha kitu kwenye skirini. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika mazingira ya kujifunza na ushirikiano kati ya wanafunzi.

Hii ni kompyuta kibao iliyowekwa katikati ya vigae vingi vya rangi mbalimbali ikiashiria kujifunza kidijitali na michezo ya kielimu. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zikionyesha mazingira ya kujifunza na maktaba.

Mtu anatumia kompyuta mpakato huku kukiwa na icon za kidijitali zinazoelea juu ya kibodi zikiwakilisha dhana ya e-learning na rasilimali mbalimbali za elimu mtandaoni.

Hii ni mikono ya mwanamume inayoonekana ikibonyeza vitufe vya kipakatalishi, ili kusakula ujumbe fulani katika kipatalishi hicho, ili kupata ujumbe unaokusudiwa na mwanamume huyo.

Skrini ya kompyuta kibao ikionyesha programu ya, online video calls, kupitia kioo cha kuguza. Hii inaashiria matumizi ya majukwaa ya kidijitali na e-learning kwa kujifunza hasa katika msuala ya usambazaji na python .

Huu ni mchoro unaoonyesha vitu mbali mbali vinavyohusiana na elimu ya kidijitali ya mtandaoni kama vile: kompyuta mpakato inaonyesha ramani ya dunia, vitabu, saa, penseli na kofia ya mahafali. Huu unaashiria dhana ya kujifunza kwa njia ya kisasa mtandaoni.

Hii ni kompyuta ndogo ambayo inafunguka kama kitabu na kurasa zake zikitoka nje. Ishara mbalimbali za elimu, fedha na biashara zinaonekana zikitiririka kutoka kwenye skrini yake, zikiwakilisha dhana ya elimu ya kidijitali.

Mtu ambaye anafanya kazi kwenye kompyuta ndogo katika ofisi iliyo wazi huku akitazama somo la mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta ndogo mwalimu anaonekana akifundisha kwenye ubao mweusi kuashiria masomo ya mtandaoni.

Mkutano wa video ukifanyika kwenye kompyuta mpakato, huku watu tisa wakionekana kwenye skrini wakiwa wanatabasamu. Mikono ya mtu inaonekana ikitumia kibodi cha kompyuta.

Watu watatu labda wanafunzi wakishrikiana kutumia kompyuta mpakato na kompyuta kibao wakieleza kwenye skrini hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika kujifunza au kufanya kazi pamoja

Mwanafunzi anafanya masomo ya mtandaoni. Anaandika kwenye daftrari lake huku akiangalia mwalimu kwenye kompyuta mpakato. Mezani kuna vitabu, kikokotozi na kalamu.

Jukwaa la kujifunza kwa njia ya mtandaoni, e-learning platform , inaonyesha michoro ya watu wanaotumia kompyuta ndogo na kitabu pamoja na kofia ya masomo ikisisitiza elimu ya kidijitali.

Hili ni kundi la vijana kadhaa wengi wao wakiwa wanaume wakifanya kazi kwa bidii kwenye kompyuta ndogo. Wanaonekana wamekusanyika karibu na meza labda wakishirikiana katika mradi au kujifunza pamoja.

Msichana mdogo anayefanya kazi zake za shule anaandika kwenye daftari huku akitumia kifaa cha kidijitali. Madaftari yako mezani na yeye anaonekana akiwa na furaha sana.

Hawa ni watu watatu wakiwa katika mkutano wa video huku wengine watano wakionekana kwenye skrini kubwa iliyoning'inia ukutani. Hali hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya dijitali na majukwaa ya e-learning au mkutano wa mtandaoni.

Mwanamke anatabasamu na kutumia kompyuta mpakato huku skrini nne zinazoelea zikionyesha programu za kuhalili na kuunda maudhui ya dijitali. Hii inaashiria matumizi ya majukwaa ya kidijitali na e-learning .

Vijana watatu wanajifunza kazi kwenye kompyuta ndogo. Wawili kati yao wanashirikiana kwenye kompyuta moja, huku wa tatu akiwa amejishughulisha kivyake. Wote wanaonekana wakiwa katika mazingira ya ofisi au chuo.

Kikundi cha wanafunzi au wafanyakazi wanne wanakusanyika wakizunguka kompyuta mpakato, wakishirikiana na kujifunza pamoja. Wote wanaonekana wakitabasamu na kushiriki kikamilifu katika kazi wanayoifanya.

Darasa la watu wazima ambapo mwalimu anafundisha mbele ya wanafunzi walioketi kwenye madawati. Wanafunzi wanaonekana makini, wakisikiliza somo. Inaonyesha mazingira ya elimu ya juu au mafunzo.

Basi la shule la rangi ya manjano likiwana maandishi school bus juu na mangu high school ubavuni basi hili linaashiria usafiri wa wanafunzi na miundombinu humu nchini.

Bweni lenye vitanda vingi vya ghorofa likionyesha mazingira ya malazi kwa wanafunzi au watu wengi. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na vitanda vikiwa vimepangwa kwa ajili ya kutumika.

Wanaume wawili wamesimama karibu na meza iliyojaa vikombe vya dhahabu, wakisherehekea mafanikio. Vikombe hivyo vinaashiria ushindi, kutambuliwa kwa mafanikio makubwa, pengine katika shughuli za michezo au kitaaluma.

Chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka ya buluu na kabati la droo la mbao karibu na hapo. Kuna pia neti ya mbu iliyoning'inia juu ya kitanda, ikionyesha mazingira rahisi ya malazi.

Hiki ni chumba cha bweni chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa vizuri. Madirisha makubwa yanaacha nuru nyingi kuingia ndani ikifichua mazingira ya nje ya jengo.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa, kila upande. Vikiwa na shuka safi, na mito. Katikati kuna meza, za kusomea na viti viwili, na dirisha kubwa lenye mapazia ya bluu na meupe. Linaruhusu mwanga kuingia.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangika kwa safu juu ya sakafu ya kijani. Mbele ya darasa kuna ubao mweupe mkubwa, ikionyesha mazingira tayari kwa ajili ya masomo.

Ukumbi mkubwa wa sinema au tamasha wenye viti vingi vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu kuna balcony kubwa juu iliyoandikwa kama booti ikipitia ukumbi unaonekana wa kipekee.

Hili ni darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa kwa safu. Ubao wa kijani na meza ya mwalimu viko mbele ya darasa. Ukuta unaonekana ukiwa mzuri.

Wodi ya hospitali yenye vitanda vitatu. Kila kimoja kikiwa na shuka la pinki na blanket nyeupe zikiwa zimetengenezwa na mapazia ya bluu. Chumba kinaonekana kuwa safi na kumetuzwa vizuri kikiwa na madirisha na feni ya ukutani.

Hii ni maktaba au chumba cha kusomea chenye rafu kubwa za mbao zilizojaa vitabu, meza pamoja na viti vya kusomea. Inaoenkana kuwa ni sehemu tulivu inayofaa kwa kujifunza au kusoma.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi waliovalia sare nyekundu wakitumia kompyuta huku mwalimu mzungu akifundisha mbele ya darasa. Inaashiria umuhimu wa elimu ya kidijitali na miundombinu ya teknolojia katika shule za Kenya.

Hili ni darasa safi na linalopangwa vizuri lenye madawati na viti vidogo vya rangi mbalimbali likiwa tayari kwa wanafunzi. Ukutani kuna mabango ya elimu na ubao mweusi. Huashiria mazingira ya kujifunza yanayofaa watoto wadogo.

Hiki ni kitanda ambacho kimefunikwa na shuka lenye rangi ya zambarau na blanketi jekundu. Pia kuna jokovu ndogo na microwave , kuashiria kuwa hiki kinaweza kuwa chumba cha wanafunzi au makazi yenye huduma za msingi.

Hili ni darasa tupu lenye ubao mweusi ulio tumiwa na meza na viti vichache. Paa la mbao linaonekana ikiwa na muundo rahisi wa jengo la shule.

Ukumbi mkubwa wa mkutano uliopangwa na viti vingi vyeupe vilivyopangwa kwa umaridadi tayari kwa tukio kuna skrini kubwa mbele ya mapambo ya rangi nyekundu na nyeusi ikionyesha ni mahali pa hafla rasmi au mkutano mkubwa.

Maabara ya kisasa yaliyo na vifaa mbalimbali vya majaribio na makabati. Viti vya mbao vimepangwa mbele ya meza ndefu ikiwa ni mazingira ya kujifunza au kufanya utafiti.

Hiki ni chumba cha kulala chenye mapangilio mzuri na kitanda kikubwa chenye shuka nyeupe na mito miekundu. Kuna meza mbili za kando ya kitanda zenye taa na mlango unaofunguka kuelekea chooni.

Msichna mdogo aliyevaa miwani ya usalama anachanganya kimiminika kenye rangi kwenye maabara. Ubao mweusi ulio nyuma yake una fomula za kemikali, inaashiria kuwa anajifunza sayansi.

Msichana mdogo akiwa amevaa kanzu ya maabara na miwani ya usalama akifanya jaribio la kisayansi yuko mbele ya meza yenye vifaa vya maabara kama vile bikari maji ya rangi mbalimbali na darubini.

Mwanamke anamsaidia mtoto mdogo kuvaa kifaa cha kusikia, huku mtoto akiwa amekaa kwenye dawati na kitabu mbele yake. Hii inaashiria msaada kwa watoto wenye mahitaji maalumu, ya kusikia katika mazingira ya kujifunza.

Mwalimu anafunza darasani. Anatumia ishara za mikono labda kuwasiliana na wanafunzi wenye maahitaji maalum. Wanafunzi wameketi kwenye dawati na ubao mweusi wenye maandishi uko nyuma.

Mwalimu anafurahia na wanafunzi wake darasani, wote wakiwa wananyoosha mikono juu kuna kwamu. Wanafanya mazoezi au kucheza. Inaonekana kua shughuli ya kufurahisha na yenye kushirikiana.

Kijana mwenye ulemavu wa down syndrome akifuzwa kutengeneza kinywaji cha kahawa na mwanamke. Wote wakiwa wamevalia sare za kazi ndani ya mkahawa. Hii inaashiria ujumuishi na fursa za ajira kwa watu wenye mahitaji maalum. Ikisisitiza mafunzo ya vitendo na kujitegemea.

Mwanaume ambaye amevaa miwani, na kukaa kwenye kiti cha magurudumu, akionyesha kitabu na simu mkononi. Anaonekana akisoma au kujifunza, akitumia teknolojia kusaidia.

Mwanamke anatabasamu na kutumia lugha ya ishara wakati akifanya mkutano wa video au mafunzo kupitia kompyuta mpakato. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia kusaidia mawasiliano kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mtoto ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishikilia na mtu mzima, anaonyesha kitu wakati wakicheza na vifaa vya kucheza vya kujenga. Hii inaashiria mazingira ya elimu maalum au tiba kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Kundi la watu watano, mmoja akiwa mwanaume mrefu, akiwa amesimama na watoto wanne wadogo. Wote wakiwa na miguu bandia. Wamesimama nje ya jengo lenye jina, Express na jumping kids .

Mtoto anakisoma kitabu kilichoandikwa kwa breile akitumia vidole vyake kuhisi herufi. Hii inaoenyesha umuhimu wa elimu maalum na rasilimali kwa watu wenye matatizo ya kuona.

Mwanamke na msichana mdogo wote wanatabasamu wakitumia kompyuta mpakato kwa pamoja. Inaashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa kushirikiana pengine katika elimu maalum.

Mwalimu mwanamke anatabasamu akiwasaidia watoto wawili, msichana na mvulana aliye kwenye kiti cha magurudumu wakijifunza. Hii inaashiria mazingira ya elimu maalum ambapo watoto wenye mahitaji maalum wanaata msaada wa kielimu.

Kundi la wanafunzi wakiwemo walemavu wakitumia kompyuta katika chumba cha kompyuta huku jua likiingia dirishani na kuleta mwanga wa joto. Hii inaashiria mazingira jumuishi ya elimu ambapo kila mwanafunzi anapata fursa ya kujifunza.

Wanafunzi watatu wakiwa darasani wakifanya kazi zao. Mmoja wao mvulana na wengine ni wasichana, mvulana mlemavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anaandika kwa umakini.

Msichana mwenye ulemavu akiwa kwenye kiti cha magurudumu akicheza na vifaa vya kujifunza kwenye meza. Mwanamke mwingine labda mwalimu au mlezi ameketi nyuma yake akimtazama kwa tabasamu.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu darasani. Nyuma yao kuna ubao mweusi wenye michoro na namba ikionyesha mazingira ya kujifunza yanayojumuisha mahitaji maalum.

Watoto wawili mmoja akiwa mweusi na mwengine mweupe amevalia kofia. Wote wanachungulia dirishani na kutabasamu kwa furaha. Wote wawili wanaonekana kuwa na umri sawa na wanacheka kuonyesha urafiki wao.

Mwanafunzi ambaye amevalia barakoa ya bluu na akifanya ishara za lugha ya viziwi huku mwalimu wake akimfundisha. Hii inaashiria mazingira ya elimu maalum.

Mwalimu anamfundisha mtoto mwenye mahitaji maalumu kuchora. Watu wawili wanaonekana wakifurahia shughuli hii. Hii inaonesha umuhimu wa elimu jumuishi na madarasa ya wanafunzi wenye mahitaji maalumu.

Mtoto mdogo akifunza na mwalimu wake, wakitumia vifaa vya rangi mbalimbali, inaashiria elimu maalum, labda kwa wototo wenye mahitaji maalum, ya kujifunza.

Huyu ni mwalimu ambaye anamsaidia mtoto mwenye ulemavu kwenye kiti cha magurudumu kutumia kopyuta darasani, wote wawili wanatabasamu kwa furaha kuonyesha ushirikiano.

Mwanamke na mtoto wanafanya ishara za mkono kwenye uwanja wa michezo, labda wakitumia lugha ya ishara, inaashiria mawasiliano na elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Mwanaume ambaye anatabasamu na kucheza na msichana mdogo aliye na ugonjwa wa down syndrome wakiwa wameketi mezani na michezo ya kujifunza. Hii inaonyesha mazingira ya kuelimisha au kutoa huduma maalum kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Hawa ni watoto wawili wenye mahitaji maalum wakiwa wamevalia vipokea sauti maskioni na kutumia kompyuta, hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu maalum.

Mtoto mdogo wa kiume amevaa kifaa cha kusaidia kusikia akifundishwa. Mwalimu anamfunza mtoto huyu kwa njia ya ishara ikionyesha elimu maalum kwa wahitaji maalum.

Mwanamke anamsaidia msichana aliyekuwa na ulemavu kujifunza herufi kutoka kwenye bodi yenye herufi. Wote wawili wanafurahia na kutabasamu, ikisisitiza elimu maalum na jumuishi.

Walimu wawili wanashirikiana na wanafunzi wawili wenye mahitaji maalum ambapo wameketi kwenye viti vya magurudumu wakicheza mchezo wa kujifanya na vipande vya rangi. Wote wanaonekana wakifurahia shughuli hiyo ikionyesha mazingira jumuishi ya elimu.

Watu watatu ambao wanajishughulisha na shughuli za sanaa na ufundi mezani. Mwanamume mmoja, mwenye upara labda mwanafunzi mwenye mahitaji maalumu, anaonekana akifanya kazi kwa umakini, huku mwanamke mwalimu anamsaidia.

Huyu ni kijana aliye na ulemavu akitumia kompyuta ndogo akiwa ameketi kwenye meza. Anaonekana kujifunza au kufanya kazi huku kukiwa na rundo la vitabu nyuma yake.

Mwalimu akimsaidia mtoto mchanga mwenye mahitaji maalumu katika somo la sanaa. Wanaonekana wakiwa darasani, wakiwa wamezungukwa na vifaa vya kuchora vingi.

Mtoto akiwa ameketi mbele ya kitabu kikubwa kilicho wazi huku nyuma kukiwa na rafu zilizojaa vitabu vingine kuashiria kuwa yupo maktabani au darasani. Inaweza kuwakilisha umuhimu wa elimu na kusoma hata kwa watoto wenye mahitaji maalum. Ikisisitiza upatikanaji wa nyezo za kujifunzia.

Mwalimu mwanamke anafundisha mtoto mdogo lugha ya ishara, huku wote wanatabasamu. Nyuma yao kuna chati yenye namba kuanzi moja hadi ishirini. Wote wanafurahia kazi hiyo.

Msichana mdogo anatabasamu akionyesha ishara za lugha ya ishara mbele ya mtu mzima akionyesha mawasiliano kupitia lugha hio. Hii inaashiria umuhimu wa elimu maalum kwa watoto wenye mahitaji tofauti.

Msichana akiwa kwenye kiti cha magurudumu cha umeme. Anakisoma kitabu karibu na rafu iliyojaa vitabu. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu na nyenzo kwa watu wenye mahitaji maalum.